Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Badala yake inakuwa katika mabomba yenye matundu ambapo mizizi yake inazama kwenye maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo wa kisasa, unaojulikana kama kilimo cha hydroponic . Mimea inalimwa bila kutumia udongo, baadala yake imepandwa kwenye mabomba meupe, na mizizi yake imechafuliwa ndani ya maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wake.

Mfumo wa bustani wa haidroponiki ambapo mimea inakua bila udongo. Imepandwa kwenye miundo iliyo iliyotengenezwa kwa mabati yaliyopinjika ambayo yanaonekana kuwa na mawe madogo au changarawe kama sehemu ya kusaidia kusimama.

Mfumo wa kilimo cha Hydroponic ambapo mimea imekuzwa bila kutumia udongo badala yake inakuwa katika mabomba yenye matundu ambapo mizizi yake inazama kwenye maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaojulikana kama hydroponic .Mimea inalimwa bila kutumia udongo. Badala yake imepandwa kwenye mabomba meupe na mizizi yake imechafuliwa katika maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wake.

Hapo kuna jengo la green house ambalo limepandwa mboga mingi. Kunaonekana mwanadada mmoja pale ambaye anafanya kazi zake pale shambani. Pia kuna matangi ambayo yanasambaza maji.

Hivi ni vitunguu ambavyo tunatumia nyumbani, kukarangia mboga. Kunaye anayeonekana akizichagua. Inaonekana vimemwagwa mahali anaviweka katika beseni ya rangi ya samawati ili kuenda kuuza.

Watu wanaonekana kupalilia mimea ya maharagwe kwa kutumia jembe na wengine mikono. Mwisho wa mbali, kuna maboma na busta ya mtandao iliyo na rangi nyeupe na nyekundu.

Nyumba ya kijani, nyeupe, ndani mwake mmepandwa mimea iliyo na mfumo wa kuunga mkono kusimama. Katikati mwake mna nyasi iliyomea kama magugu, inahitaji kupaliliwa.

Shamba kubwa la kabeji zinazooneka bado kuwa tayari. Kuna watu watatu wanaoonekana mwisho kwa umbali, ambao wanapalilia.

Shamba kubwa la kabeji amabazo zinaonekana kukomaa tayari kuuzwa. Katikati mwake mna mikonzo ambayo inaonekana kumea nyasi.

Chafu ikiwa na mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu, mimea ingali bado michanga labda ni nyanya au mimea mingine inayofanana. Kuna mabomba meusi, ya umwagiliaji wa matone yaliyolala chini karibu na mimea yakionyesha kuwa inapata maji kwa njia inayofaa.

Watu walio valia sare ya kijani kibichi, wanaonekana kupanga maparachichi katika katoni. Na pia kuna kreti za soda ambazo zimewekwa pale chini ya rangi nyekundu.

Banta la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe wa nyama. Wanaonekana wakiwa wametanda chini kwenye sakafu. Kuna mifumo ya kulishia na kunyweshea maji inayoonekana ikiwa imepangwa kwa mistari mirefu katikati.

Ndani ya chafu iliyojaa mimea ya nyanya, baado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Ingawa baadhi zimeanza na kuwa rangi ya chungwa au nyekundu. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba. Mimea imepangiliwa kwenye safu ndefu na kuna njia katikati inayoruhusu watu kupita.

Mandhari yanaonyesha trekta nyekundu ikiwa limeegeshwa kwenye shamba la mzabibu ambayo imepangiliwa vizuri na udongo unaonekana kuwa mwekundu. Nyuma yake kuna milima na anga lenye mawingu, inaashiria kilimo na maisha ya mashambani.

Shamba lililopandwa kabeji kwa taaluma ya juu. Zinaonekana kunawiri vizuri. Limezingirwa na waya wa uuzio ili kuzuia wanyama kuingia hapo. Upande wa kushoto kuna boma iliyo na mabati ya kijani.

Nyumba ya kijani iliyo na mimea ambayo imenawiri vizuri. Hii umuhimu wake ni kuyadhibiti mazingira kwa ukuajibora na kuongeza msimu wa mchuma.

Nyumba ya kijani ambayo imepandwa sukuma zinazoonekana kunawiri zimepaliliwa. Kuna mtu ambaye ananyunyuzia maji akiwa ameinama pale.

Magari yanaonyesha mazingira mazuri, shamba lililopandwa maharagwe ya kijani kibichi yaliyo nawiri vizuri. Katikati yake mna mifereji wa ajili ya kunyunyuzia maji ile mimea. Inaonekana kuzingirwa na uzio wa miti.

Shamba lililopandwa mimea ya kijani. Katikati ni handaki ambazo zimekauka na mabomba yanaonekana kuwekwa. Hali ya anga inaonekana kuwa zito, kuonyesha huenda kukanyesha.

Kitalu cha kisasa chenye mimea ya pilipili hoho iliyopandwa kwa safu. Hiki ni kilimo cha ndani ambapo mimea inalindwa kutokana na hali mbaya ya hewa na wadudu. Inaonekana imefungwa kwenye vikingi na inatunzwa vizuri huku matunda yakiwa yameanza kukomaa na yanaonekana kuwa na rangi ya manjano.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone uliowekwa shambani. Kuna bomba jeusi kubwa katikati linaloonekana kusambaza maji kutoka chanzo hadi kwenye mashamba. Kutoka kwenye kuu, kuna mabomba madogo yanayotoka pembeni na kuenea shambani. panaonekana viunganishi vya buluu vinavyotumika kufunga au kufungua mtiririko wa maji kwenda sehemu mbalimbali.

Shamba lililolimwa vizuri ambalo limepandwa mimea ya viazi vitamu. Mabomba yanaonekana kupitia pale kwa ajili ya kunyunyuzia maji. Kwa umbali wa mwisho, kuna miti ya ndizi ambayo inaonekana kunawiri vizuri sana.

Shamba lililopandwa mimea ambalo limepaliliwa vizuri. Katikati mwa safu kumechimbwa mikondo na maji inaonekana utuwama mtaani yake.

Shamba hili linaonekana kuwa na mimea michanga iliopandwa kwa mistari mirefu na udongo unaonekana kuwa tifutifu na wenye unyevunyevu. Kila mstari wa mimea unaonekana kuwa na mpira mweusi unaoashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao ni mzuri wa kutumia maji kidogo.

Shamba la hekali nyingi lililopandwa mimea ya kijani kibichi inayoonekana kunawiri. Katikati mwa kila mstari mna hadaki inayotumika kusaidia kuhifadhi maji.

Shamba linaloonekana kuwa kavu, limechimbwa mashimo na kupandwa mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kunyunyiziwa maji. Pia pana mabomba.

Hili ni shamba lililopandwa mimea ambayo imepaliliwa na inaonekana kunawiri vizuri. Katikati mwake mna mtaro unaosaidia kuhifadhi maji.

Shamba kubwa lililopandwa mahindi. Katikati ni hadaki za kuhifadhi maji. Mazao yake ni moja ya nafaka zinazotumiwa zaidi ulimwenguni. Mbali ya kuwa chanzo cha vitamini mahindi hutoa zaidi ya aina ya kinga kuliko nafaka zingine.

Shamba lililolimwa vizuri na andaki kutengeneza. Huenda mbegu haijachipuka. Mwisho wa mbali una mimea inayoonekana na imenawiri vizuri.

Shamba ambalo limepandwa mimea ambayo imenawiri vizuri. Kuna mitaro ambayo imechimbwa katikati mwake, imewekwa mifereji ya kunyunyuzia maji. Mifereji iliyo na rangi nyeusi.

Mfumo rahisi na madhubuti wa umwagiliaji wa matone unaotumia ndoo. Imewekwa juu ya ardhi ilikutengeneza shinikizo la kutosha la maji kutiririka kupitia bomba. Kamba nyeusi zinaonekana zikienda sambamba na mimea, ili mabomba ya umwagiliaji wa matone.